Kilimo inaendelea. Mimea iliyopandwa ni michache tu. mabomba zaidi bado hayajapandwa mimea labda shugulia zinaendelea kwa sababu wakulima walioko pale tayari wanaendelea na shuguli za upanzi katika eneo hili.

Kilimo kinacho endelea hapa ni kilimo cha kisasa. Uingizaji ni wa kisasa, na mahali ambapo mimea imewekwa ni mahali ambapo inatunzwa vizuri kwa kilimo cha kisasa na inaonekana sana sana ni maabarani na ni mimea ya utafiti mbali mbali.

Mimea ya maboga inaweza kunawiri katika jengo hili. Mimea yenyewe inaonekana kuwa imestawi na imekaa hapo kwa kipindi kirefu kwa sababu si mimea michanga inayoota, tayari mimea hii inaashiria kwamba mkulima huyu anafanya kazi ya kilimo bora na cha kisasa.

Kilimo kinachoendelea hapa ni kilimo cha kisasa. Mboga na mimea mbalimbali imepandwa kwenye mabomba. Mabomba yenyewe yanapendeza na yamefanyiwa unyunyizi wa kisasa bila shaka kilimo hiki kitafanya mimea hii inawiri.

Kilimo kinachoendelea hapa ni kilimo cha mboga na ni kilimo spesheli ambacho kinaweza fanywa tu na mtu aliye na ustadi. Mboga zinaonekana kunawiri katika mkebe ambao umepandwa mimea hii.

Kilimo kinaendelea katika jengo hili. Jengo lenyewe limefunikwa ili kuipa mimea hii joto. Kwenye mimea, kuna mabomba iliyopitizwa katikati na mabomba yenyewe yana mimea za kisasa. Bila shaka kilimo kinachoendelea hapa ni kilimo biashara.

Mimea imepandwa katika mikebe safi. Inaashiria kwamba kilimo kinachoendelea hapa ni kilimo cha kisasa. Maji nayo yapo kwa unyunyuzi ili kuashiria kwamba mambo ya unawiri wa mimea yanatiliwa maanani hapa.

Kilimo cha kisasa kinaonekana kunawiri kwenye mabomba haya. Mkulima aliyeko pale, naye anaonekana kuwa mwenye ustadi sana anapofanya kazi hii. Mimea bado michanga, na matunda tayari yameanza kuota kwa umbali. Mkulima ni mwenye matumaini makubwa.

Mimea iliyopandwa kwenye mabomba haya si mingi, labda inafanyiwa majaribio mbalimbali lakini mimea yenyewe imenawiri na unyunyizi wa maji unaendelea na hali ya kisasa.

Mboga zinaonekana kunawiri sana na zimepandwa kwenye kara, kara yenyewe imetundikwa kwenye vijibamba vilivyo pigiliwa vizuri. Unyunyizi nao unaendelea hapa labda ni majaribio ya ukulima ambao unawezajumuisa kara zilizozeeka kwa kutumia vibao kuinua kutoka kwenye arthi.

Ukulima unaoendela hapa ni ukulima wa kisasa. Kunaonekana mimea ambayo imepandwa kwenye mabomba na mimea yenyewe inanawiri sana. Mkulima huyu ni sharti awe na ustadi ili kustahimili kilimo kama hiki cha kupanda mimea kwenye mabomba mbalimbali.

Ukulima umeendelea hapa ,kilimo ni cha biashara ng'ombe wamewekwa katika hali salama na hali ya ustadi wa juu malisho yaliyoko hapa pia ni ya hali juu ishara kwamba mkulima huyu anafahamu kilimo cha biashara vyema

Mimea hii inaonekana kunawiri sana, imepandwa katika jumba ambalo linaeneza kilimo cha kisasa, mabomba yaliyowekwa pale pia ni ya kisasa. Bila shaka mkulima huyu ni mkulima, aliyeimarika katika kilimo cha biashara cha kisasa.

Kilimo biashara kinazidi kunyooka katika sehemu hii ,ukulima yenyewe unafanya katika ustadi na kihali kisasa umepangwa kwenye mistari na shafu zilizonyooka ishara kwamba kilimo hikini kilimo kinachofanywa Kwa hali ya kisasa

Kilimo cha mboga kinaonekana kunawiri katika eneo hili. Mboga zenyewe ni kabeji na ni zakijani. Inaashiria kwamba yametunzwa vizuri na hali ya unyunyuzi inatiliwa maanani katika eneo hili.

Mimea katika eneo hili imenawiri sana watunzaji wa mimea hii nao kwa mbali wanaonekana wanagumzo labda ni mteja na muhudumu wake ambaye amekuja kuinunua mimea hii ambayo inaonekana kuwa maua.

Kilimo cha kisasa kinaendelea hapa. Mimea imepandwa kwenye mabomba. Mabomba yenyewe yamewekwa katika hali juu kutoka ardhini. Kwenye sehemu ya chini, mimea mengine tofauti inaonekana kukuzwa pale. Mkulima huyu ana ustadi wa kilimo cha kisasa.

Watu wawili wanakichunguza kilimo kinachoendelea. Mabomba yamepitishwa na mimea inanawiri. Kilimo hiki kinaashiria kuwa ni kilimo cha kisasa. Jengo lililowekwa pale ni jengo la kisasa na mimea yenyewe inanawiri.

Shughuli ya kilimo imenoga. Mimea bado michanga na inaonekana tu iko katika hali ya kwanza ya uotaji. Mkulima ameyapa mazingira haya eneo la kunyunyizia maji na bila shaka mimea hii itanawiri muda si mfupi, baada wa kilimo hiki kuanza.

Mimea michanga inaonekana kuota. Kando yake kuna mabomba ya maji ambayo yanatiririsha maji polepole ili kuhakikisha kwamba mimea hii imenawiri na ukulima umefanyika katika hali ya kistadi.

Kwenye sehemu kame udongo unaonekana tayari una unyevunyevu. Mabomba na mifereji ipo kwenye kazi yake ya kuipa miche maji ili inawiri. Miti yenyewe tayari imepata afya.

Unyunyuzi unaendelea hapa. Mimea nayo inayoshughulikiwa inaonekana kunawiri. Mabomba yamepitishwa kwa utaratibu na mkulima wa eneo hili. Bila shaka mkulima huyu ana bidii za mchwa kuhakikisha kwamba kilimo chake kinanawiri.

Unyunyizi wa maji wa sehemu hii unafanyika katika hali ya kupendeza. Mimea inapokea maji ya unyunyizi nayo inafanya vyema. Ina rangi ya kijani iliyokolea na bila shaka mkulima huyu atapata mavuno mazuri.

Ukulima unaendelea katika eneo hili mimea inaonekana tu ndio mwanzo imepandwa. Mifereji nayo imetiwa kwenye mabomba yaliyoko kwenye mi chirizi hapo kwenye shamba la mkulima huyu. Bila shaka mkulima huyu atainawirisha mimea yake kwa kuipa maji kwa wakati ufaao.

Kilimo kinaonekana kunoga, mimea iliyoko upande wa kulia imekolea katika rangi yake ya kijani na inanyunyuziwa maji ishara kwamba inapata afya nzuri. Mimea iliyoko upande wa kushoto nayo haina rangi nzuri ya kijani iliyo kolea na akuna unyunyuzi unaoendelea ishara kwamba afya yake si nzuri.

Mabomba na mifereji ipo tayari ili kufanya ukulima unawiri katika eneo hili. Shamba limelimwa na kuwekwa katika hali nzuri lakini mimea tayari imeshapandwa ingawa tu bado haijaota.

Mimea inaonekana kuota katika hali ya nchi kavu. Bado mchanga hauna unyevunyevu japo mabomba yamepita ishara kwamba wakati utakapofika mimea hii itanyunyuziwa maji na itazidi kunawiri.

Shughuli ya kilimo imeanza hapa. Maji yapo tayari. Mitaro imewekwa. Mbegu hazijaota, labda hazijapandwa, lakini kwa subira ya mkulima, atapata mavuno kwa kulingana na utayarishi wa shamba lake.

Kilimo kinaendelea. Upande wa pili tayari mimea ishaota. Upande wa kwanza katikati mabomba yashapitishwa na mimea bado haijaota lakini kuna ishara ya kupandwa kwa mimea hii. Upande pembeni mwa kushoto mmea ni tofauti na ile ambayo iko upande wa kulia. Mkulima huyu bila shaka anafanya ukulima wa mimea mbalimbali.

Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu. Mifereji nayo imepitishwa kwenye bomba, ili kunyunyizia mimia ambayo inaonekana ndio tu imeanza kuota maji. Mimia hii inanawiri licha ya hali kuwa ya kiangazi na kuwa na jia kali.